Mimea midogo ya kijani imepandwa kwa mistari. Imeota ndani ya mipira myeupe ya plastiki mirefu iliyotobolewa mashimo na kupangwa sehemu moja masaa ya mchana. Ua wa bustani pamoja na mbao umezunguka eneo.

Mimea midogo ya kijani inaota kutoka kwenye mipira myeupe iliyotobolewa mashimo na kupangwa kwa mistari. Masaa ya mchana, kuna ua wa ukuta uliozunguka karibu na kasuku za plastiki.

Mimea midogo ya kijani, sukumawiki, imepandwa ndani ya vijikasuku vilivyowekwa kwenye mipira mirefu ya plastiki iliyotobolewa mashimo meupe, na kupangwa kwa foleni. Yupo mtu aliyevalia sare nyeusi, amesimama kando yake huku ameshikilia beseni mkononi. Masaa ya mchana.

Masaa ya mchana, sehemu ndogo iliyopangwa mipira mingi ya plastiki kwenye foleni mieupe imetobolewa mashimo, ndani yake kuna vijikasuku vilio na mimea midogo ya kijani inayoota.

Eneo lililo kando na ukuta wa mawe, mipira mirefu minne ya plastiki imefungwa kwa mistari, imetobolewa mashimo, ndani yake kuna makasuku meusi yaliyopandwa mimea mirefu ya kijani ikiwemo sukuma wiki.

Mimea ya rangi ya kijani iliyopangwa kwa mistari imeota ndani ya eneo lililozungukwa kwa chuma na kitambaa cheupe ambapo watu wawili wanaume wanayoihudumia masaa ya mchana.

Sehemu iliyozungukwa kwa vitambaa vyeupe na chuma ndefu nyeupe zilizopangwa kwa mistari, zimepandwa mimea ya kijani kwenye vijikasuku vidogo vyeusi vya mviringo. Wapo watu wawili waliosimama kwa mbali, wana sare nyeusi na barakoa mdomoni.

Mimea midogo ya kijani inamea kutoka kwenye vijikasuku vidogo vyeusi. Vilivyotumbukizwa ndani ya mipira mirefu myeupe, iliyopangwa kwa mistari. Masaa ya mchana.

Masaa ya mchana mimea midogo ya kijani ina ota kutoka kwenye vipile vidogo vya plastiki vilivyo kuwa kwenye chuma zilizo rangi ya kijivu, mbao ilio karibu ina kijiko na glasi.

Shamba kubwa lina kabiji za kijani zilizopangwa kwa mstari na foleni. Miti hiyo inaonekana karibu na uwanja mdogo ulio na nyasi za kijani. Masaa ya mchana. Jua limewaka. Anga halina mawingu.

Masaa ya mchana. Kuku wengi wamekusanyika sehemu moja. Mipira pamoja na kasuku za chakula zimening'inia kutoka kwenye paa. Ua wa ukuta umewazunguka. Madirisha makubwa, masaa ya mchana.

Masaa ya mchana eneo la shambani mimea mingi iliyopandwa kwa foleni ya kijani inaota kutoka kwenye udongo, mipira nyingi ya plastiki meusi inapita karibu ikinyunyuza maji.

Masaa ya mchana , sehemu ya ukulima , shamba kubwa refu limetayarishwa na kulimwa. Mitaro imechimbwa huku mipira ya kupitishia maji imetandikwa ndani. Jua halijawaka chuma refu limesimamishwa kwa karibu.

Sehemu ya shamba iliyolimwa na kutayarishwa. Mimea midogo ya kijani inaota kutoka kwenye udongo mwekundu ulio na unyevu wa maji. Mipira mirefu na mingine mifupi iliyounganishwa nyeusi. Watu wamesimama karibu.

Sehemu ya shamba iliyolimwa na kutayarishwa. Mimea haijaota. Mipira ya plastiki mirefu pamoja na mingine iliyounganishwa imonyoroshwa shambani ili kunyunyizia maji. Masaa ya mchana jua limewaka.

Masaa ya mchana. Eneo kubwa la shamba limelimwa na kutayarishwa. Mipira mirefu meusi ya plastiki ya kunyunyiza maji imepita karibu na mimea midogo inayoota kutoka kwenye udongo ulio na unyevu.

Sehemu ya ukulima, shamba limetayarishwa, mimea imepandwa kwa mistari. Huku kuna kipira kikubwa kilicho na rangi nyeusi cha kupitishia maji kimenyoroshwa katikati, na mingine midogo imeunganika.

Sehemu ya shamba lililolimwa na kutayarishwa. Mitaro midogo imelimwa, maji yanapita kwenye upande katikati ya mimea iliyo kwenye kilima kidogo. Mipira ya kupitishia maji, masaa ya mchana.

Eneo la ukulima shamba limetayarishwa. Mimea midogo ya kijani iliyopangwa kwa mistari, imeota kutoka kwenye udongo. Mipira ya plastiki ya kupitishia maji imepita kando. Watu wawili wamesimama kwa mbali. Bustani za kijani na miti mirefu.

Masaa ya mchana sehemu ya shamba lililolimwa na kutayarishwa. Ipo mimea iliyoota ya kijani kutoka kwenye udongo ulio na unyevu. Mtu mmoja anashughulikia mipira ya kunyunyuzia maji iliyovunjika na kutoa maji nje. Miti na bustani zinaonekana kwa mbali.

Mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwenye mistari inamea kwenye gunia jeupe lililotandazwa kwenye uwanja. Mipira ya plastiki inapisha maji karibu. Masaa ya mchana.

Masaa ya mchana eneo la shambani, sehemu imelimwa na kutayarishwa. Mimea midogo ya kijani, inamea kwa pamoja. Inaota kutoka kwenye udongo ulio na unyevu. Mipira ya plastiki nyeusi iliounganishwa inapita karibu.

Masaa ya mchana sehemu ya ukulima. Mimea midogo ya kijani, iliyopangwa kwa foleni. Imeota kutoka kwenye udongo mwenye rutuba na unyevu. Mipira ya kupitishia maji, imepita karibu. Hamna mtu shambani.

Wakati wa mchana, eneo limelimwa na kupandwa mimea ya kijani iliowekwa kwenye mistari. Udongo una unyevu. Mpira mkubwa unazunguka ukinyunyiza maji shambani.

Masaa ya mchana katika eneo la mashambani, mimea midogo ya kijani iliyoota kutoka kwenye udongo imepangwa kwa mistari. Mpira wa kunyunyizia maji unapita karibu huku ukidondosha unyevu kwenye udongo.

Sehemu ya shamba iliyo limwa na kutayarishwa, mipira mirefu ya plastiki mieusi iliyoshikamana imepita karibu na mimea midogo ya kijani inayoota kutoka kwenye udongo mwekundu. Uo wa kitambaa cheupe umezunguka.

Eneo la shamba lililotayarishwa kulimwa, mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwa mistari imeota kutoka kwenye udongo mwekundu iliyo na unyevu, mipira ya plastiki inanyunyiza maji, bustani za kijani zinaonekana kutoka mbali.

Sehemu ya shamba kubwa ya ukulima iliyotayarishwa. Mimea midogo ya kijani imepandwa na kuota kutoka kwenye udongo ulio na unyevu . Mipira mirefu ya kunyunyuzia maji meusi imenyoroshwa.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo. Likiwa na mistari mirefu ya udongo uliopandwa na mifereji iliyojaa maji katikati. Linaonekana kuwa na unyevu ukionyesha mbinu ya umwagiliaji au kwamba hivi karibuni kulikuwa na mvua. Nyuma miti na majengo machache yanaonekana mbali, huku anga ikiwa shwari hali hii inaonyesha maandalizi ya kupanda mazao au mimea ambayo inahitaji maji mengi.